Kuna hii daftari ambaye ni la darasa la nne ambaye inaonyesha kuna watoto wanachezea hapo ni watutu, mmoja anaruka juu na wawili wameshikilia kamba ili aruke.

Wanariadha hawa ambao ni walemavu ni wanne ambao wameketi kwa gari ya walemavu, na wanajaribu kucheza kwa mchezo ya ngumi , huku wanne wengine wamesimama nyuma yao na kuna Sonko ako hapo katikati anajaribu kuwaambia kitu .

Mawe huwa ambaye imejengwa mrefu ambaye kuna karatasi iliwekwa ya kuwa inaonyesha ishara ya kuwa kuna ofisi uko mbele na kuna bustani ambayo iko nyuma yake.

Huu ni daraja ambaye imejengwa na chuma na mawe huku mkono ya kulia kuna bustani ambaye imetunzwa vizuri sana na daraja imetumika kama rangi ya buni .

Huu ni chumba ambaye ni chumba ambaye imewekwa ma viti nyingi sana na kuna meza maviti rangi yao ni nyeupe na ni kama haina mtu iko na dirisha na mlango nyuma.

Huu ni kitabu ambacho ni kitabu cha darasa la saba na kuna michoro ambaye iko na hii kitabu. Ni ya mikono ambaye imefunikwa na kunakitu ambaye inawekwa.

Mwanadada huyu ambaye alikuwa anaogelelea maji huku amejifunika kitu nyeupe kwa kichwa ili maji isiingie. Na huku kwa mkono yake amevaa.

Kitabu hichi ni darasa la pili, na kuna michoro mengi sana. Kuna viatu, kuna nambari ya simu, kuna miti, kuna ndoo, kuna miswaki.

Huu ni kitabu ambacho ni kitabu cha kipindi cha pili kuna picha nne ambayo kuna picha za juu mtu mzima ameshikilia mara kitabu moja na kitabu mbili mara kuna kijana mdogo ambaye ameshikilia kiatu na kiatu mbili mara.

Hawa wananchi wa Kenya ambayo wamevaa wote nguo nyekundu na wanaume wamevaa huku kofia nyeusi. Kuna walemavu ambao ni wawili; mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke.

Nyumba hii iko na milango mbili moja imefungwa na ingine imefungililiwa na iko na dirisha na kuna nyumba ingine iko huko juu ya nyumba na iko na mabati nyekundu.

Mwanariadhaa huyu wa msichana ambaye ako na nguo nyeusi ameshikililia kwa mkono moja na hiyo mkono ingine ameinua juu vidole mbili akitabasamu na ako na miwani kwa kichwa.

Kuna tarakilishi wanne hapa ambazo zote zimezimwa na kuna mtu anatumia. Kuna ubao mbele yao na inaonekana hii meza zimeekwa tarakilishi ni rangi ya nyeupe.

Mwanariadhaa huyu wa msichana ambaye amevaa nguo nyekundu na amevaa suruali nyeusi huku amevaa nguo viatu nyekundu na ako anajaribu kuziinua hizo ma..

Huu ni ubao ambao rangi yake ni nyeupe lakini imeandikwa ijumaaa na kuna maswali imeandikwa na kuna a , b , c mpaka z na kuna mistari zimewekwa hapo .

Kuna tarakilishi ambaye imegeuzwa na kuna kalamu ambayo zimewekwa kwa kombe. Kuna kiti ambayo imewekelewa kitu cha kutumia tarakilishi ya kuandika.

Wanariadha hawa wote wamevaa nguo nyekundu sana. Kuna wanariadha wengine ambao hawawezi kutembea ni walemavu, na kuna wengine wanaeza tembea. Mmoja wao ameleta bendera kubwa sana.

Wanariadha hawa wanaume wote ni kama ni wanariadha ambao ni walemavu na wanatumia, wanatumia vitu za kusimamia na kuna wengine wawili wako na miguu zao vizuri na wote wamesimama kwa...

Darasa ambaye haina watoto kuna viti viwili na kuna mza ndogo ambayo watoto wanafanyanga kuandikia ama wakiweka vitabu zao wakitoka kwa darasa.

Kuna ubao ambayo imeandikwa Kenya ,Kennedy ambayo hii ubao imechorwa kwa mistari nyingi sana na ni nyeupe na kuna kitu hapo chini ya ubao.

Wanadada hawa wawili ambao wameshikana mikono huku wakikimbia. Kuna watu wengine huku nyuma wamekalia maviti huku wakiangalia vitu ingine huko ya mbele.

Mwanariadha huyu wa dada ambaye amevaa kofia na amepaka rangi nywele na amevaa jezi ama sha, shati ambaye imeandikwa Kenya na ni nyekundu.

Huyu ni mwanariadhaa mkenya ambaye ananguo nyeusi juu huku amevaa viatu ya majani anajaribu kufanya mazoezi kwa kiwanja ambaye haina watu.

Kuna wanariadha hawa wawili, mmoja wao ni amevaa nguo nyeusi juu na chini na mwengine amevaa nyeusi chini na juu kijani kimbichi huku wote wawili wameshikana mkono.

Huu ni darasa ambaye haina watoto. Kuna viti za kukalia na kuna viti zingine za kuweka kitabu ili kuandikia, na kuziweka waka, wa, wakati watoto wanaenda nyumbani ama wanaenda mahali ili isipatene, isipatane na uchafu.

Kuna bustani hapa ni bustani mazuri sana. Yenye zingine ziko na maua kuna ghorofa nyuma yake kuna daraja kuna milango mitatu ambayo ni nyekundu.

Huu ni kitabu ambaye ni kitabu cha darasa la pili, kuna kijana, kuna msichana na kuna madada wawili ambao wanajifunika ili wacheze.

Kuna daftari mingi sana ambayo ni madaftari ambayo imeandikwa mashakani. Huku kuna mama na kuna kijana ambaye anakimbia na hizi madaftari ni nyekundu ambayo zimewekwa kwa wingi hapo.

Huu ni chuma ambaye ni chuma refu sana ambaye inawekwa bendera ili ionekane mahali mbali sana. Huku kuna bustani ambaye imewekwa vizuri sana na kuna kitu cha kuweka maji na ni nyeusi.

Huu ni ubao ambao ubao hii ni refu sana na ni nyeupe huku kalamu imeandikwa ni kalamu ya rangi ya samawati . Na huu ubao ni kama imegawanishwa mara tatu.

Kuna mariadha hawa wawili ambao moja yao ni mwanaume na mwingine ni mwanamke, na mwanamke anaonekana kama amefungwa macho uku mwanaume hajafungwa na wote wawili wameshikilia kitu moja.

Huu ni darasa ambaye kuna viti na mameza ndogo ndogo za kueka vitabu na huu darasa ni kama hakuna watu lakini kuna makaratsi ambazo zimewekwa juu ya meza.

Wanaraidha hawa wote wamevaa nguo nyekundu juu na kuna mmoja wao ni mlemavu ambaye amesimama kando na kuna mwingine mrefu yuko nyuma yao wasichana na vijana ,na kuna wengine wameshikililia kitu ambayo rangi yake ni majani.

Huu ni gorofa ambayo ni gorofa ya chini ya moja ya juu na nyingine ya pili. Na kuna madirisha mengi sana na kuna mamiti zimemea hapo chini.

Nyumba hii kubwa ambayo iko na bustani nzuri sana kuna, kuna nyasi ambayo imeundwa vizuri na ni fupi sana na kuna miti marefu huku nyuma,

Huu ni darasa ambaye ni darasa la sita cha. Na kuna mwalimu ambaye imeandikwa ni yake ni Muli. Na huu darasa mlango yake ni nyekundu.

Msichana huyu ambaye ameketi ni mlemavu. Hana miguu zote mbili. Huku ameziweka chuma na anatumia chuma ingine ya kutembea nayo. Na ni kama anatabasamu, kuna furaha.

Kuna mzee huyu ambaye amesimama amevaa suti juu chini ni rangi moja au ameshikililia karatasi na ni kama anaongea na.

Mwandada huyu ambaye ako na jezi ambaye imeandikwa Kenya na ni nyekundu na amevaa kofia. Ni kama anaonekana ni mlemavu na ako gari ya walemavu huku akitaka kuendesha hii.

Kuna ishara ya kuonyesha mkutano mahali inafanyika wakati kuna moto ambayo imetendeka na kuna mtungi ambayo ni mtungi yweusi na ni kubwa inawekwa maji ili.

Wanariadha hawa wawili, mmoja wao ambaye jezi yake imeandikwa Kenya Kimani na amefungwa kwa macho huku kuna mwenzake ambaye alikua anakimbia nayeye wakishika kitu moja, inaonekana kama wamefurahika sana kuambiwa.

Uwanja huu ndogo ambaye umetengenezwa ili watoto wachezee. Kuna vitu mbalimbali kama kuna nyumba hapo nyuma na hii bustani ni kama ikona nyasi kidogo.

Kuna vitabu mingi ambaye zimepangwa zingine hazijapangwa vizuri na hizi madaftari rangi yao ni rangi ya samawati na ni vitabu za darasa la saba na kuna kitu ambayo imechorwa mkono ambaye imeshikilia kitu na ni sayansi ya.

Huu ni chumba kubwa sana ambaye ni gorofa chini na juu ambaye imejengwa vizuri sana na kuna mamiti ndogo ndogo ya urembo ambaye imewekwa hapo nje na iko na milango mbili moja juu moja chini.

Hapa ni mahali za watoto ambao wako na shida ya kusikia na kuna bendera mbili ya Kenya zimewekwa hapo ili kufunguliwa.

Wakenya wa wakuendesha baiskeli. Hii baiskeli ni kama baiskeli mbili ambayo zimeunganisha pamoja na kuna watu wawili wanaendesha mara moja.

Mwanariadha huyu wa baiskeli, ni kama anaendesha baiskeli na mguu mmoja, na hiyo nyingine ni kama hana ama imekatwa, na amevaa nguo nyeusi, na ni kama anapita karibu na bustani.

Chuma hili lenye bustani cha majani na kuna miti ambayo imemea nyuma ya chumbani hii na chumba hii imejengwa na imewekwa mabati ya nyekundu na una michoro ambayo imechorwa kwa ukuta.

Sehemu hii ama chumba hii inatumika kama watu wanatumia kama tarakilishi wakikaa kwa hizo vitu nyeupe. Na kando kuna madirisha mbili.

Kitabu cha wanafunzi ya gredi ya pili. Kuna moja inaitwa nyota ya kiswahili, na jalada yake ni nyeupe na rangi ya waridi pia.

Jumba hili ni kubwa sana, na ni juu na chini, kama ghorofa, iko na madirisha mingi sana juu na chini, na iko na mabati nyekundu, kuna na pia bustani iko hapo nje.

Mavazi haya yameandikwa Kwa majina ya masiku. Inaanza Kwa siku ya jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi

Wanafunzi wa shuleni wanatumianga viti za mbao kukaa na kutumia na kuweka vitabu ili wasomee wakikaa vizuri. Wanatumianga pia ubao ya mwalimu kuandikia.

Huu ni chuma refu sana ambaye inawekwa bendera ili bendera ikae juu sana ili watu waone. Na iko na kamba pia. Na kuna miti ambayo imemea karibu yake.

Huku hii nyumba ambaye iko na machuma mingi sana na iko na madirisha ndogo ndogo hapo juu, na iko na mlango moja hapo kwa mkono ya kulia na hapo mbele naona kuna pia mlango ya kutokea.